Katika shamba, unaweza kupanda mimea kama, mahindi, na mahindi pia, ikiweza kumea, ikifika kiwango cha miezi mbili, unaweza kupiga dawa mahindi hii, ili isiweze kushikwa na, vidudu.

Shamba hili limewezwa kupandwa miwa na kuna mboga katikati ya miwa hii. Shamba hili imeweza kung'aa vizuri na mtu huyu anaweza kupiga dawa mimea hii kwa kuwa inaweza kuzuia vidudu ambavyo vinaweza kuathiri mimea hii ambayo imo kwenye shambani.

Kifaa hiki, ni kifaa ambacho, daktari huyu, ili kupima, kamaa kuna gonjwa, ambalo, mama huyu, anaweza, kuugua.